Miche ya mboga ya chainizi, ikiwa imepandwa pasipo kutumia udongo katika mabomba meupe yanayopitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Ufugaji wa mbuzi pamoja na kondoo wa rangi nyeupe, kahawia na wenye mabaka meusi katika zizi la wazi lililotengenezwa kwa miti.